Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi ambao unatumia mvuke kutoka ardhini kuzalisha nishati. Kiwanda hiki kina mitambo mingi ya kupoza mvuke ambayo inaonekana kama minara mikubwa yenye feni juu yake. Mvuke mweupe unaonekana ukitoka kwenye mitambo hiyo, kuashiria mchakato wa uzalishaji wa umeme.

Hawa ni wafanyakazi kutoka kampuni ya umeme. Mmoja anaonekana akiwa juu ya ngazi, wengine wawili wako chini, mmoja akisawazisha ya kwamba ngazi hiyo imesimama kidete. Wamepanga koni kando ya barabara ili kuonya wapita njia.

Hiki ni kiwanda cha kampuni ya stima ya Kenya. Kiwanda hiki kimeundwa na vyuma kadhaa na nyaya za stima zinazoenea kote kote. Kiwanda hiki pia kina transformer nyingi za umeme, ambazo hutumika kusafirisha umeme sehemu tofauti tofauti za nchi. Unapopata stima imepotea nchini, unapata ya kwamba, hitilafu huwa imetokea kwa kiwanda kama hiki cha stima.

Hapa tunamwona mtu anayetembea kwenye kiwanda cha kutengeneza stima. Kiwanda hiki hutumia nguvu za joto ardhi na kutengeneza hio joto ardhi kuwa umeme na kusafirisha umeme huo sehemu tofauti tofauti za nchi.

Hawa ni wanafunzi pamoja na walimu wao ambao wanaonekana wakijadiliana kuhusu utunzaji wa mazingira, hapo chini kuna makaratasi meusi ambayo yako na miti midogo itakayo tumika kupandwa.

Huyu ni kifaru, na ni miongoni wa wanyama watano wakubwa Kenya. Ako na pembe mbili, moja ndefu na nyingine fupi. Pembe hizo wawindaji haramu hupenda kuwawinda ili waweze kuuza hizo pembe kwa bei ya juu, kwa watu wa nje.

Hii ni sehemu kuu ya barabara ya Nairobi, inayojulikana kama express way ikiwa chini ya ujenzi. Inaonekana ikiwa na nguzo kubwa za zege, ambazo zinaunga mkono sehemu ya juu ya barabara. Chini kuna magari kadhaa, ambayo yanapitia barabara ya kawaida.

Hawa ni tembo ambao wanaonekana wakila nyasi kwa furaha. Tembo ndiye mnyama mkubwa zaidi wa miguu minne miongoni mwa wanyama wote wa pori.

Hii ni barabara ambayo inapita katika mbuga ya wanyama. Hapa kuna gari nyeupe ambayo imesimama ili twiga aweze kuvuka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Twiga hawa ni wanyama warefu zaidi mno na watalii hupenda kuja kuwaona kutoka nchi za nje.

Hili ni kundi la watu na wamevaa vesti za rangi ya chungwa, kijani kibichi na buluu. Wanaonekana wakishiriki katika shuguli ya mazingira. Kunao wanafanya kazi ardhini wakikusanya takataka na kupanda miti na wengine wamesimama wakitazama kamera.

Hawa ni watu wanne ambao wanaonekana wakifanya kazi kwenye bomba kubwa la maji. Juu yao kuna kreni ambayo inatumika, ili ifungiliwe kwa bomba hilo, kusaidia kuliinua juu.

Huyu ni kifaru na anaoneka akiwa anakula nyasi yuko na ngozi ya udongo na pembe mbili usoni moja refu na ingine fupi. Wawindaji haramu huwamaliza ili waweze kukata pembe zao na kuzuiuza kwa bei ya juu. Anaonekana mwenye afya na yupo katika makazi yake ya asili.

Hawa ni wanawake wawili ambao wako ndani ya mto wa maji machafu wakiwa wamejifunga makaratasi na wamekanyaga ndani ya vikapu vilivyoshonwa. Wanaonekana wakitoa makaratasi machafu kutoka ndani ya mto na kutupa kando.

Hii ni sehemu ya kuhifadhi wanyama wa pori, na kuna tembo ambaye anajipulizia vumbi kwa mwili, mbele yake kuna watalii wanaojiburudisha wakimwangalia na pia wanachukuwa picha. Nyuma yake kuna tembo wengine ambao wanacheza kwenye dimbwi la maji ambalo wametengenezewa.

Hii ni sehemu ya kuhifadhi wanyama wa pori na kuna bwawa ambalo lina maji machafu na ndani yake liko na mamba kadhaa. Limezungukwa na mawe na mimea midogo.

Huyu ni chui ambaye amesimama nyuma ya uzio wa waya. Ana madoadoa meusi kwenye manyoya yake ya dhahabu na ana mkia mrefu. Anaonekana akitembea kuelekea upande wa kulia. Mandhari yake ni ya miti na nyasi ishara ya kwamba yuko katika mazingira ya asili.

Hawa ni kundi la twiga ambao wanatembea kwenye nyasi refu chini ya anga la samawati, hawa ndio mamali warefu zaidi duniani na wanaonekana katika mazingira yao ya asili wakitembea kwa uhuru.

Hawa ni watu ambao wamekua kwa pamoja, ili kuhakikisha usafi wa mazingira. Wamevalia vesti ambazo ni za rangi ya kijani na wanaonekana wakivuta makaratasi kutoka kwa mto mchafu.

Huu ni mto ambao uko na maji machafu na unapita katikati ya vyumba vya mawe na vya matope. Kando yake kuna takataka zilizotapakaa na hii inaeneza uchafuzi wa mazingira. Pia kuna kadaraja kadogo ambayo watu wanatumia kuvuka kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hili ni kundi kubwa la nyumbu wanaovuka mto. Unaweza ukawa ni Mara wakati wa uhamaji mkuu. Hili ni tukio la kawaida katika mbuga za wanyama za Afrika Mashariki kama vile Maasai Mara na Serengeti. Wanaingia mtoni na wengine wanafuata. Maji yanachafuka kutokana na hiyo.

Hapa tunaona watu watatu walio kando ya mto ambao wanakusanya makaratasi ya plastiki na wanayakusanya yote kwa pamoja hili waweze kuyatupilia mbali. Hii ni kwa sababu makaratasi haya husababisha machafuko makubwa ya mazingira.

Haya ni majumba ambayo yanaonekana kua yameathiriwa na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko, taswira hii inaonyesha watu ambao wanaishi kwa hali ya uchochole kwa kuwa vyumba vingi vimejengwa kwa mabati.

Hii ni barabara kuu na hapa tunaona gari ambayo inaelekea kwa kasi mno na kando yake pia tunaweza tukaona barabara ya SGR ambayo iliundwa ilikurahisha usafiri. Barabara kama hizi husaidia wakati watu wanasafirisha bidhaa kutoka sehemu moja hadi nyingine ama hata watu wanapotaka kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hawa ni watu watano ambao wako ndani ya mto. Wawili wako pande ya kushoto na watatu wako pande ya kulia. Wanaonekana wakivuta karatasi kubwa nyeusi kutoka ndani ya maji.

Hapa tunaona msichana ambaye ameketi kwenye kiti na inaonekana kwamba alikuwa na wenzake ambao walikuwa wamekuja kujivinjari kwa kukula na kukunywa na kutuliza wakati . Lakini bado chini ya kiti tunaona chupa ambazo zimetapakaa za vinywaji na hii inaonyesha ya kwamba mazingira yamechafuliwa.

Hawa ni wasichana wawili ambao wamevalia sare za shule za nyekundu na shati zao ni za nyeupe. Wanaonekana kuwa wanapalilia sukuma ambayo imepandwa kwa tairi zilizokuwa na rangi ya punda milia na wamo shuleni wakifanya hivi.

Huyu ni mwanamke ambaye anakusanya makaratasi ya plastiki na inayvonekana anataka kuyatupa. Hii ni kwa sababau kuna wakati huduma na neema ilipiga marufuku matumizi ya makaratasi haya ya plastiki kwa sababu yanaeneza uchafuzi wa mazingira.

Huyu ni chui, chui ni mnyama wa pori anayependa kuwinda wanyama kama vile swara na punda milia. Chui ni mnyama ambaye anapenda kuwinda kwa usiku kwasababu usiku anaweza akaona vizuri sana. Yeye akiwinda anapenda kuchukua mlo wake juu ya mti ili kuzuia wanyama wengine wa pori kumnyang'anya mlo wake kama vile fisi.

Huyu ni mjusi aina ya kenge, mwenye rangi ya machungwa kichwani na samawati mwilini. Amesimama juu ya tawi la mti, akionekana kutazama upande mmoja. Ngozi yake ina magamba madogo na mazingira yaliyo nyuma yake hayako wazi. Anaonekana kuwa katika makazi yake ya asili.

Haya ni mazingira ambayo yamechafuliwa zaidi na takataka. Tunamwona kijana aliye ndani ya maji pamoja na watu wengine ambao wanashughulika kuondoa hizo takataka ndani ya mto huo na kuyapeleka pale juu kwa nyasi ambapo kuna watu wengine ambao wanakusanya makaratasi hayo na kuyapakia.

Huyu ni mwanamke, ambaye anapanga matunda yaliyopakiwa kwa mikebe, juu ya leso nyeupe, ambayo ametandika chini. Nyuma yake kuna kikapu ambacho amebebea chakula, na kando pia kuna mbwa wawili ambao ni weusi.

Hiki ni kituo cha maegesho ya magari ya abiria marufu kama matatu katika mji mkuu wa Nairobi. Watu wanaonekana wakizunguka eneo hilo na kuna bango kubwa sehemu ya nyuma la matangazo linaloonekana likitangaza mkutano wa kidini.

Hii ni barabara kuu na ikona magari ya aina mbalimbali kama ya kubeba abiria, mizigo na ya watu binafsi. Kando yake, kuna majengo ya mawe, ya ghorofa na mengine ya chini. Pia imewekwa taa ambazo ni ndefu za kumulikia usiku.

Hii ni barabara kuu na kwa hii barabara tunaweza tunaona magari kadhaa. Tunaona magari ya kubebesha mizigo kama vile lori, tunaona pia magari ya kibinafsi ya watu na kwa umbali pia tunaweza tunaona basi la shule. Kando pia tunaona watu wakitembea, na pia kuna pikipiki ambayo inapita barabara kuu na imewekezwa mwavuli ishara kwamba kunanyesha.

Hii ni barabara ilinyooka ya lami nyeusi, ikona mistari myeupe kuashiria njia za magari na vivuko za wapitanjia. Inapitia eneo la mji lenye miti na majengo pande zote, na kuna watu kadhaa wanaotembea kando ya barabara.

Hili ni gari la maabiria ambalo linapangisha watu kuenda sehemu ya Kikuyu. Gari hili limo jiji kuu la Nairobi na hapa tunaona taniboi na abiria akipanga kuingia kwa gari.

Hili ni jiji kuu la nairobi ambapo kuna magari mengi yakiwemo ni ya kubebea abiria na mengine ni ya watu binafsi. Watu wengi wanaonekana wakiwa wanavuka barabara miongoni mwao akiwa ni askari wa trafiki.

Hii ni barabara kuu na barabara hii imeundwa kwa sehemu tatu ambapo kwa sehemu zote gari zinaelekea zikiwa kwa njia moja. Hapa kwa hii barabara tunaona daraja ambayo imeundiwa wapita njia ili waweze kuvuka kutoka sehemu moja ya barabara hadi nyingine ili kuepuka ajali barabarani.

Hili ni eneo lililo na shuguli nyingi. Kuna kituo cha matatu cha kubebea abiria na kuna duka za barabara hapo kando. Gari linaonyesha maeneo ambayo linapitia kama Mokoroni, Kisumu, Busia, Sirare na Migori. Hapo kando kuna mwanamke ameshika mfuko wa kijani na kuna bidhaa za kuuza mbele yake.

Hiki ni kituo cha magari, cha kubebesha abiria. Kuna mabasi, na kuna matatu ndogo, ambazo ziko na vibao zinazoonyesha, sehemu zitakazopitia, pamoja na bei yake.

Hii ni eneo ya makutano ya barabara. Kuna askari wawili ambao wameshikilia mwavuli ishara ya kwamba kunanyesha. Wamevalia sare zao za kazi. Taa za trafiki zinaonekana zikiwa zimewaka rangi ya nyekundu.

Hili ni jiji kuu la Nairobi ambapo tunaona biashara zikiendelea kama kawaidi. Tunaweza tukaona watu wakivuka barabara, tunaona pia matatu za kubebea abiri, tunaona pia gari za watu binafsi na kando pia, tunaweza tukaona askari wa trafiki anayeshughulikia magari na kuzielekeza ambapo zinapaswa kuenda, ilikupunguza msuko suko wa magari.

Hiki ni kituo cha basi chenye magari madogo aina ya matatu yanayosafirisha abiria . Watu wengi wanasubiri kusafiri, wengine wakiwa wamesimama na wengine wanapiga simu. Majengo marefu yanaonekana nyuma, moja likiwa na rangi ya manjano na lingine nyeupe. Kuna vibao vilivyoandikwa majina ya miji kama vile Nakuru na Nyeri pamoja na bei zao.

Hiki ni kituo cha mabasi cha kubebea abiria. Kuna aina mbili ambapo kuna moja ambayo, inaendeshwa kwa kutumia nguvu za umeme na ile ya kawaida ambayo inatumia mafuta.

Hili ni jiji kuu la Nairobi ambalo limejaza watu na magari kwa wingi. Aina ya magari yanyoonekana ni magari ya kubeba abiria na magari binafsi ya watu.

Hiki ni kituo cha basi ambacho kinabeba abiria. Kuna kondakta ambaye amebeba kibao kinachoonyesha ni sehemu gani magari yanapita yakishusha na kubeba na ni kwa bei gani wanabebea. Kuna abiria wengine wanaonekana wakivuka barabara na pia kuna saa kubwa iliyotegenezwa hapo juu.

Hiki ni kituo cha basi cha kubebea abiria. Kuna kondakta waliobeba vibao juu ambavyo vinaonyesha sehemu ambayo magari yanapita yakibeba na kushusha abiria. Watu wengine wanaonekana wakitembea wakifanya shughuli zao, wengine wanaonekana wakisimama kwenye steji wakingojea magari na wengine wanaonekana wakiabiri magari hayo.

Hapa tunaona mfereji ambao umefungwa. Mfereji huu huundwa pamoja na beseni yake na pia kioo chake huwa kimewekwa kwa ukuta. Mfereji huu unatumika na watu kunawisha mikono ama pia sana, sana kuosha meno yao.

Hapa tunaona paipu ya kijani ambayo imekunjwakunjwa kwa urefu, ikatengeneza shepu ya duara. Paipu hii hutumika kwa ujenzi wa manyumba na paipu hii hutumika kusafirisha maji ndani na nje ya nyumba.

Hii ni sehemu ya kiwanda cha matibabu ya maji taka kilichoachwa. Mabomba haya yaliyotengenezwa kwa chuma, yamefunikwa na kutu na yamewekwa ndani ya maji machafu. Hii inaashiria hali ya uharibifu na kupuuzwa.

Hii ni sehemu ya nje labda katika uwanja ambapo tunaona ukuta ambao umechomoza bomba linalopitisha maji kwenye shimo au beseni iliyochimbiwa hapo nje.

Hili ni shimo ambalo limeshikilia maji ambayo yanaweza yakawa ni ya mvua au ni ya paipu ambayo imetoboka. Kuna makaratasi ambayo yametapakaa ndani ya shimo na yanaeneza uchafuko wa mazingira.

Hizi ni paipu ambazo hutumika katika ujenzi wa manyumba. Zinakuja na ukubwa tofauti hata rangi. Kuna yenye rangi ya machungwa na kuna ingine yenye rangi nyeupe. Hii ya machungwa ni pana kidogo na hii ingine ni nyeupe ni ndogo kiac kuliko hii ya machungwa.

Hii ni tanki kubwa nyeusi ambayo imewekelewa juu ya nyumba. Tanki hizi hutumika kuwekesha maji kwa muda mrefu na kwa wakati mgumu kama vile wakati hakuna maji kwa nyumba. Tanki kama hizi husaidia sana kwa kushikilia maji ya mvua ambayo hutumika kwa nyumba kufanya usafi na kadhalika.

Haya ni mandhari ya nje ambapo kuna nyasi na mimea midogo ya rangi ya kijani iliyomea kwa pamoja. Juu yao kuna bomba linalomwaga maji kando kwa mto.

Hii ni mifereji ya chuma iliyopachikwa ukutani na inatoa maji safi. Yanatiririka chini kutoka bomba zote tatu yakitoa mandhari tulivu. Ukuta ulio nyuma unaonekana kuwa umeshikwa na kutu, na nyasi ambazo humea ukutani, zinazojulikana kama moss